Mkulima anayetengeneza pembejeo za kilimo ambayo ijulikanayo kwa jina la mbolea ya asili akiwa ameiweka kwenye banda ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao huku nyingine akiwa ameichota na kushikilia mkononi.

Dawa ya kuku ambayo imewekwa kwenye kifungaashio, iliyotumika kwa ajili ya kusaidia kuku kuweza kukua kwa haraka. Ambayo ni ya unga, inayotumika kuchanganywa kwenye maji.

Dawa inayotumika kwaajili ya kutibia magonjwa ya wanyama ikiwemo ng'ombe, mbuzi pamoja na mbwa ambayo imewekwa kwenye kifungashio chenye mfuniko wa rangi nyekundu.

Duka linalotumika kwaajili ya kuuzia pembejeo za kilimo, ambazo baadhi yao zimehifadhiwa kwenye kabati lililotengenezwa kwa kutumia vioo.

Muuzaji wa duka linalouza pembejeo za kilimo ambazo baadhi yao zipo ndani ya duka kwenye kabati na nyingine, zikiwa nje kwenye viroba, akiwa anaongea na mteja.

Dawa ya kuulia wadudu iliyowekwa kwenye kifungashio ambacho ni cha chupa ya plastiki chenye mfuniko wa rangi nyeupe, vilevile boksi lake lina rangi nyeupe pamoja na njano.

Dawa ambayo inatumika kwa ajili ya kutibia wanyama ikiwemo mbwa, ambayo imewekwa kwenye kifungashio chenye rangi nyeupe pamoja na nyekundu.

Duka linalouza pembejeo za kilimo ambazo zimepangwa kwenye kabati kulingana na mfanano, vilevile kabati lake limetengenezwa kwa kutumia mbao.

Mnunuzi na muuzaji wa pembejeo za kilimo wakiwa wamesimama ndani ya duka liuzalo bidhaa hizo huku nyingine zikiwa zimewekwa kwenye kabati pamoja na nyingine kuwa kwenye vifungashio.

Dawa ambayo imewekwa kwenye kichupa chenye rangi ya kahawia, vilevile boksi lake lina rangi nyeupe pamoja na njano. Inayotumika kwa ajili ya wanyama ikiwemo ng'ombe pamoja na kondoo.

Shamba lililopandwa mazao ya kibiashara ambayo yanafahamika kwa jina la nyanya, ambapo baadhi yao zina rangi nyekundu na nyingine kuwa za kijani zisizoiva.

Wakulima wawili mwanamke kwa mwanaume wakiwa katika shamba, ambapo wamepanda mazao ya biashara ikiwemo kabichi na mahindi.

Mkulima wa mazao yakibiashara ambayo yajulikanayo kwa jina la mapapai, akiwa pembezoni mwa miti ambayo imezaa matunda.

Mkulima wa zao la biashara ambalo linafahakika kwa lugha ya matikiti, akiwa amevalia nguo yenye rangi ya bluu, huku akiwa amebebelea tikiti moja .

Mkulima wa zao la kibiashara akiwa amesimama kwenye sehemu ambayo imekusanyiwa makabichi yaliyotoka kuvunwa.

Mkulima wa zao ka kibiashara, ambaye amevalia suruali yenye rangi ya bluu, akiwa amebebelea gunia mabegani na mpunga, akiwa anaenda kuanika.

Zao la kibiashara lijulikanalo kwa jina la nyanya, ambapo kuna baadhi zilizoiva na baadhi zisizoiva; vilevile kuna watu wakiwa wanazichambua na kuzitenganisha.

Mazao ya kibiashara ,ambayo yajulikanayo kwa jina la viazi, vikiwa vimewekwa kwenye viroba vyenye rangi nyeupe. Huku kukiwa na watu wanaovikagua kwajili ya kupakia kuweka kwenye gari.

Wakulima wa zao la kibiashara lijulikanalo kwa jina la mahindi, ambao wakiwa wametoka kuvuna na kuyamenya kwa kutenganisha maganda pamoja na hindi pembeni.

Wakulima wa zao la kibiashara ambalo linajulikana kwa jina la viazi mviringo wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji na kuvikusanya kuviweka katika eneo moja.

Wakulima wa zao la biashara lijulikanalo kwa jina la ndizi, wakiwa katika shamba lenye migomba na kuvuna mikungu ya ndizi kwa kuiweka katika eneo moja.

Zao la kibiashara ambalo linafahamika kwa jina la vitunguu lililotoka kuvunwa na kukusanywa katika eneo moja.

Wakulima wenye jinsia ya kiume wakiwa katika shamba ambalo lina mimea ama mti uliozaa matunda ya kibiashara, yajulikanayo kwa jina la maembe.

Wakulima wa zao la kibiashara ambalo lijulikanalo kwa jina la maparachichi, wakiwa wametoka kuyavuna na kuyaweka katika debe lililotengenezwa kwa plastiki.

Wakulima wa zao la biashara ambao baadhi yao wakiwa wamevalia sare zenye rangi ya kijani, wakiwa wanavuna mazao na kuyaweka kwenye matenga yajulikanayo kwa jina la parachichi.

Wakulima wa mazao ya kibiashara, ambalo lijulikanayo kwa jina la ndizi, wakiwa wanapakia zao hilo, kwa kuliweka kwenye gari.

Wakulima wa zao la kibiashara ambalo linafahamika kwa jina la nyanya wakiwa wanavuna, huku mwingine akiwa amesimama.

Wakulima wa zao la kibiashara ambalo linafahamika kwa jina la nyanya wakiwa wanapakia nyanya na kuweka kwenye matenga yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki.

Wakulima wa zao la kibiashara ambao wakiwa wanavuna zao hilo lijulikanalo kwa jina la viazi na kuviweka kwenye ndoo

Mkulima wa mazao ya kibiashara akiwa ametoka kuyavuna na kuyaweka kwenye kiroba kwa ajili ya kwenda kuyauza vile vile pembeni yake kuna gari ambalo linatumika kwa ajili ya kubebea.

Kilimo cha kisasa ambacho kinahusianisha na ulimaji wa mazao ya kibiashara yajulikanayo kwa jina ya pilipili hoho, ambayo yamevunwa na kuwekwa kwenye matenga ya plastiki.

Mkulima wa mazao ya kibiashara ambayo yajulikanayo kwa jina la pilipili hoho, akiwa ametoka kuzivuna na kuziweka kwenye gunia, huku nyingine akizishikilia mikononi kwa ajili ya kuzikagua.

Wakulima wa zao la kibiashara, ambalo linafahamika kwa jina la viazi mviringo wakiwa katika shamba huku wakifanya shughuli ya uvunaji na kuviweka katika eneo moja.

Shamba linalotumika kwa ajili ya kulimia mazao ya kibiashara ambayo yanapandwa kwa njia ya matuta vilevile yamewekewa mabomba kwa ajili ya kumwagilia.

Shamba lililopandwa mimea ijulikanayo kwa jina la mgomba, ambalo linamikungu ya ndizi zilizokomaa na zenye rangi ya kijani.

Wakulima wa zao la kibiashara ambalo lijulikanalo kwa jina la vitunguu wakiwa kwenye shamba walilotumia kuvuna zao hilo, huku wakiwa wanapanga kwenye magunia.

Zao la kibiashara ambalo lijulikanalo kama kwa jina la mahindi yaliyotoka kuvunwa na kuanikwa katika sehemu inayotumika kwa ajili ya shughuli hiyo ili kurahisisha shughuli ya umenyaji maganda.

Shamba lililopandwa mazao ya kibiashara yajulikanayo kwa jina la nyanya, ambayo baadhi yao yakiwa yameiva na mengine kuwa mabichi yenye rangi ya kijani.

Shamba linalitumika kwa ajili ya kulimia zao la kibiashara ambalo linajulikana kwa jina la mpapai, ambao mimea yake imeshaanza kutoa matunda.

Wakulima wa zao la biashara ambalo lijulikanalo kwa jina la viazi mviringo, wakiwa wametoka kuvivuna na kuviweka katika eneo moja.

Ni zao la kibiashara ambalo linajulikana kwa jina la parachichi, lililowekwa kwenye madebe yanayotengenezwa kwa kutumia plastiki, yakisubiria kwenda kuuzwa.

Shamba ambalo linalimwa mazao ya kibiashara yajulikanayo kwa jina la viazi mviringo, ambavyo baadhi yao vimevunwa na kupangwa katika eneo moja.

Shamba linalotumika kwa ajili ya kuoteshea mazao ya kibiashara, ambalo limewekewa mabomba kwa ajili ya kusaidia kumwagilia mimea.

Mkulima wa mazao ya biashara ambayo yanajulikana kwa jina la mipapai, iliyopandwa katika shamba imetoa matunda ambayo bado hayajaanza kuiva.

Wakulima wa mazao ya biashara ambayo yajulikanayo kwa jina la ndizi

Kilimo cha mazao ya biashara, ambacho kinahusianisha na upandaji wa mazao mbalimbali kwenye eneo moja, ikiwemo mipapai pamoja na migomba.

Wakulima wa zao la kibiashara, ambalo lijulikanalo kwa jina la kahawa, wakiwa wameweka matunda ya kahawa kwenye viroba, huku wakiwa wanazichambua.

Shamba linalolimwa mazao ya kibiashara, ambapo mimea yake imeanza kutoa mazao yajulikanayo kwa jina la ndizi.

Mwanamke anayeuza mazao ya kibiashara ambayo yanajulikanayo kwa jina la nyanya, akiwa amezieka katika vipimio kwa ajili ya wateja kuja kununua.

Mkulima wa zao la kibiashara ambalo lijulikanalo kwa jina la kahawa akiwa ametoka kuvuna matunda ya zao hilo, na kuyaweka kwenye bakuli.

Mkulima wa zao la kibiashara ambalo linafahamika kwa jina la nyanya, akiwa amepanda kwa kuzichomeka kwenye miti anafanya ukaguzi.

Zao la kibiashara ambalo linafahamika kwa jina la mpapai likiwa limepandwa kwenye shamba ambapo matunda yake yametoka lakini bado hayajaiva.

Mkulima wa zao la kibiashara ambalo lifahamikalo kwa jina la nyanya, akiwa ameshikilia tenga kwa ajili ya kuvuna mazao hayo na kwenda kuyauza.

Kilimo ambacho kinahusianisha na upandaji wa mimea kwa kutumia njia za kisasa ikiwemo kupanda kwenye mifuko kwa ajili ya kusaidia kutunza unyevu unyevu.

Mkulima wa zao la kibiashara akiwa katika shamba ambalo limepandwa mimea, ijulikanayo kwa jina la nyanya akifanya ukaguzi.

Kilimo cha kisasa ambacho kinahusianisha na usambazaji wa mabomba, kwa ajili ya kumwagilia shamba katika mimea.

Wakulima wa zao la viazi vitamu wakiwa wametoka kuvuna na wanachambua kwa ajili ya kuvipakia kuweka kwenye matenga.

Wakulima wanaolima mazao ya mahindi, wakiwa katika shamba, ambapo wanafanya shughuli ya uvunaji wa mahindi.

Kilimo cha kisasa, ambacho kinahusianisha na upitishaji wa mabomba ya kumwagilia kwenye shamba, kwa ajili ya kusaidia mimea kuweza kukua.

Kilimo ambacho kinahusiana na uoteshaji wa mbegu kwenye vitalu ambapo baadaye zinaenda kupandikizwa kwenye shamba.

Shamba lililopandwa mazao ya kibiashara ambalo yajulikanayo kwa jina la viazi mviringo. Ambavyo vimetoka kuvunwana kuwekwa kwa mafungu mafungu.

Shamba ambalo limepandwa mimea ijulikanayo kwa jina la migomba vilevile imewekewa plastiki kwa ajili ya kutunza unyevu unyevu.

Shamba ambalo linatumika kwa ajili ya kulimia aina mbalimbali ya mazao ikiwemo miche ya migomba, ambayo imekomaa na kutoa mikungu ya ndizi.

Shamba linalotumia njia za kisasa za kilimo ikiwemo upandaji wa matuta, vilevile limepitishiwa mabomba kwa ajili ya kusambazia mimea maji.

Kilimo cha kisasa ambacho kinahusianisha na upandaji wa mbegu kwenye vitalu, kwa ajili ya kuziotesha ambapo mbegu hizo zimeshaanza kutoa mimea midogomidogo.

Kilimo cha kisasa ambacho kinahusianisha na utumiaji wa mashine ya kilimo, inayojulikana kwa jina la trekta kwa ajili ya kulimia shamba yenye rangi ya kijani.

Kilimo cha kisasa ambacho kinahusianisha na utumiaji wa mashine ya kulimia kwa ajili ya kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo.

Wakulima wakiwa wamepanda kwenye mashine ya kilimo, ambayo inajulikana kwa jina la trekta, kwaajili yakutumia ili kuandalia shamba.

Mashine ya kilimo ambayo inatumika kwa ajili ya kukatia majani katika shamba, ambayo ina rangi ya kijani.

Kilimo cha kisasa ambacho kinahusianisha na utumiaji wa mashine za kilimo ijulikanayo kwa jina la trekta kwa ajili ya kulimia pamoja na kuandalia shamba.

Mashine za kilimo ambazo zinatumika kwa ajili ya kuoteshea mimea ambapo zimeunganishwa na waya vile vile zinatoa mwanga kwa ajili ya kukuzia mimea.

Kilimo cha kisasa ambacho kinahusiana na utumiaji wa mashine za kilimo kwa jina la trekta ambayo kwa nyuma yake kuna majembe ya kulimia.

Kilimo cha kisasa ambacho kinahisianisha na utumiaji wa mashine ya kulimia ijulikanayo kwa jina la trekta, ambayo ina majembe kwa nyuma kwa ajili ya kuandalia shamba.

Kilimo cha kisasa ambacho kinahusianisha na utumiaji wa mashine za kilimo, ambazo zimeunganishwa mabomba kwa ajili ya kumwagilia mimea.

Kilimo cha kisasa ambacho kinahusianisha na utumiaji wa mashine za kilimo, ambazo zinasaidia kwaajili ya kuoteshea mimea iliyopandwa.

Mkulima wa shamba anayetumia njia za kisasa za kilimo kwa kutumia mashine ya kulimia inayosaidia kwa ajili ya kurahisishia kazi za kilimo

Shamba ambalo linatumia mbinu za kisasa za kilimo ikiwemo utumiaji wa mashine ya kulimia, ijulikanayo kwa jina la trekta yenye rangi ya kijani.

Mashine za kilimo ambazo zinatumika kwa ajili ya kusaidia mimea kukua, zikiwa katika shamba ambalo limepandwa mazao yenye rangi nyekundu.

Mashine ya kilimo ambayo inatumika kwa ajili kusaidia kukuzia pamoja kupandia mimea, vilevile imewekewa taa ambayo inayosaidia mimea kukua.

Mashine ya kilimo inayotumika katika shughuli za uandaaji wa shamba ijulikanayo kwa jina la trekta yenye rangi ya kijani.

Shamba ambalo linatumia mbinu za kisasa za kilimo ikiwemo mashine ya kulimia, kwa ajili ya kusaidia kurahisisha shughuli za kilimo.

Mashine ya kilimo ambayo inatumika kwa ajili ya kukatia majani katika shamba, vilevile ina uwezo wa kuyakusanya na kuyaweka katika eneo moja.

Mashine ya kisasa ya kilimo ambayo ina rangi nyekundu, vilevile inatumika kwa ajili ya kulimia ama kuandalia shamba.

Kilimo cha kisasa ambacho kinatumika mashine ya kilimo ijulikanayo kwa jina la trekta, kwa ajili ya kulimia na kuondolea majani katika shamba.

Kilimocha kisasa ambacho kinahusianisha na utumiaji wa mashine ya kilimo, ambayo inajulikana kwa jina la trekta lenye meno ya kulimia kwa nyuma.

Kilimo cha kisasa ambacho kinahusianisha na utumiaji wa mashine za kilimo kwa ajili ya kusaidia kuoteshea mimea.

Mkulima wa shamba ambaye anatumia mbinu za kisasa za kilimo, kwa kutumia mashine ya kulimia ambayo inafahamika kwa jina la trekta kwa ajili ya kuandalia shamba.

Mashine ya kilimo ambayo inafahamika kwa jina la trekta, inayotumiwa kwa ajili ya kuandalia shamba. Vilevile ina visu ama majembe kwa nyuma, yanayotumika kwa ajili ya kulimia.

Mashine ya kilimo ambayo inatumika kwa ajili ya kusaidia kukata majani shambani, ambayo ina visu vilivyo mbele kwa ajili ya kufanyia shughuli hiyo.

Kilimo cha kisasa ambacho kinahusianisha na utumiaji wa mashine za kilimo kwa ajili ya kuandalia shamba.

Mkulima akiwa amepandaa mashine ya kulima ambayo inafahamika kwa jina la trekta, linalotumika kwaajili ya kuandalia shamba ambapo kwa nyuma yake kuna meno au majembe ya kulimia.

Mashine ya kilimo ambayo inajulikana kwa jina la trekta inayotumika kwa ajili ya kulimia shamba, yenye rangi nyeusi pamoja na nyekundu.

Ufugaji wa samaki wa kisasa ambao unauhusianisha na uchimbaji wa mabwawa, vilevile na kuwatenganisha samaki hao kulingana na aina.

Ufugaji wa samaki wa mapambo ambao unahusianisha na kuwaweka kwenye bwawa la kisasa, linalotumia umeme, lililotengenezwa kwa kutumia glasi.

Duka lilotengenezwa na kupangwa mawe

Ufugaji wa samaki wa mapambo wa majumbani, ambao unahusianisha na uwekaji wa bwawa, linalotengenezwa kwa kutumia kioo kwa ajili ya kuwatunzia.

Ufugaji wa samaki wa mapambo wa aina mbalimbali, ambao unahusianisha na kuwaweka kwenye bwawa lililotengenezwa kwa kutumia kioo, ambalo linatumika sanasana majumbani ama maofisini.

Bwawa la samaki ambalo limetengenezwa kwa kutumia kioo, vilevile lina samaki wa mapambo wa aina mbalimbali.

Mabwawa ya kufugia samaki ambayo yametengenezwa, yaliyopo pembezoni mwa msitu uliyo na miti mirefu.

Bidhaa za chakula ambazo zinajulikana kwa jina la nafaka zikiwa zimehifadhiwa kwenye viroba kwa ajili ya kuuzwa, ambapo ikiwemo: maharage pamoja na mihogo ya kuanika ijulikanayo kwa jina la makopa.

Bidhaa za chakula ambazo zimewekwa kwenye magunia, yenye rangi nyeupe ikiwemo maarage, ubuyu ambapo pia kuna mzani kwaajili ya kupimia.

Mazao ya chakula, ambayo yamewekwa kwenye viroba kwa ajili ya watu kununua, pia na wauzaji wakiwa wanayauza mazao hayo.

Mazao ya kilimo ambayo yajulikanayo kwa jina la nafaka, yamewekwa kwenye vikapu, vilevile kuna kisado kinachotumika kwa ajili ya kupimia.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati la bluu akiwa amesimama huku akishikilia miti mkononi kwa ajili ya kupanda katika eneo lililokatwa miti.

Watu wa jinsia ya kike wakiwa katika eneo ambalo linatumika kwa ajili ya kuoteshea miti ambapo imewekwa katika mifuko ya plastiki.

Sehemu ambayo ina misitu iliyofungamana vilevile ina alama ya mshale ambapo inatumika kwa ajili ya kuelekezea kwamba kuna njia.

Msitu ambao una miti ya aina mbalimbali, vilevile pembezoni mwake kuna pango ambalo kuna mtalii akiwa anapunga mkono, vilevile kuna daraja lililotengenezwa kwa kutumia mbao.

Mwanamke mmoja, aliyevalia kofia pamoja na miwani, akiwa ameshikilia mti mkononi, akitaka kuupanda.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba ambalo linatumia njia za kisasa za kilimo ikiwemo kilimo kijulikanacho kwa jina la haidroponi.

Shamba linalotumika kwa ajili ya kuoteshea mimea, ambalo linatumia njia za kisasa za kilimo ijulikanayo kwa jina la haidroponi.

Kilimo cha kisasa kinachofahamika kwa jina la haidroponi, ambacho kinahusianisha na upandaji wa mimea, kwa kuweka mizizi yake kwenye chombo kilicho na maji kwa ajili ya kukua.

kilimo cha kisasa ambacho kinahusiana na u tumiaji wa mabomba ambayo yanakuwa yametengenezwa na kuwekwa mimea yanakuwa yanapitisha kinachofahamika kwa jina la hidroponi.

Kilimo cha kisasa kijulikanacho kwa jina la haidroponi ambacho kinapandwa kwa kutumia mabomba yaliyotobolewa na kuwekewa mimea, ambayo yanapitisha maji.

Kilimo cha kisasa ambacho kinajulikana kwa jina la haidroponi kinachohusisha na upandaji wa mimea kwa kuiweka katika chombo kilichokuwa na maji.

Shamba ambalo linatumia mbinu za kisasa za kilimo, ikiwemo kilimo cha ulimaji kwa kutumia haidroponi kwa kuweka mazao katika mabomba yaliyotobolewa yanayopitisha maji.

Kilimo cha kisasa ambacho kinafahamika kwa jina la haidroponi, kinachohusisha upandaji wa mimea kwenye mabomba ambayo yanapitisha maji.

Kilimo cha kisasa, ambacho kinahusianishwa na uwekaji wa mimea katika bomba lililotobolewa na kutumbukizwa katika beseni ambalo limejazwa maji.

Kilimo cha kisasa kijulikanacho kwa jina la haidroponi ambacho kinahusianisha na upandaji wa mimea, kwenye mabomba ambayo yametobolewa vilevile yanapitisha maji.

Shamba la kisasa ambalo limetumia mbinu za kisasa za kilimo ambalo lijulikanalo kwa jina haidroponi, inayohusishanisha na upandaji wa mimea kwenye mabomba yaliyotobolewa vilevile yaliyowekewa mfumo wa kupitishia maji.

Ulimaji wa kisasa ambao unahusianisha na upandaji wa mimea kwenye mabomba, yaliyounganishwa na mfumo wa upitishaji maji, ambacho kinajulikana kama kilimo cha haidroponi.

Shamba linalotumia njia za kisasa za kilimo, ambalo linahusianisha na upandaji wa mimea kwenye mabomba ambayo yanatumia njia ya kilimo ya haidroponi.

Mimea iliyopandwa katika mabomba yaliyotobolewa, vilevile yanapitisha maji ambayo yanatumia njia ya kisasa ya kilimo ijukanayo kwa jina la haidroponiki.

Kilimo cha kisasa ambacho kinahusianisha na ulimaji wa mimea kwa kuitumbukiza kwenye bakuli, ambalo linakuwa limetiliwa maji.

Kilimo cha kisasa, ambacho kinatumiia njia ijulikanayo kwa jina la haidroponi, inayohusisha upandaji wa mimea kwenye mabomba yaliyotobolewa ambayo yanapitisha maji.

Kilimo cha kisasa ambacho kinafahamika kwa jina la haidroponi kinacho husianishaa na upandaji wa mimea, kwa kuichomeka kwenye mabomba yaliyotobolewa, huku yakiwa yameunganishwa na mfumo wa kupitishia maji.

Kilimo cha kisasa kinachofahamika kwa jina la haidroponi, ambacho kinahusianisha na kuweka maji kwenye mabomba. Vilevile na kutoboa matobo kwa ajili ya kuwekea mimea.

Kilimo cha kisasa cha viwandani ambacho kinatumia mashine ya kilimo ijulikanayo kwa jina la trekta. inayotumika kwa ajili ya kuvunia mazao kwenye shamba ambalo linachukua eneo kubwa.

Shamba amabalo linatumia eneo kubwa, vilevile likiwa linaotesha mazao ya kibiashara ambayo yanafahamika kwa jina la kabichi.

kilimo cha viwandani ambacho kinahusianisha na ufuga ji wa kuku wa vifaranga kwa kuwaweka katika eneo moja na kuwapatia chakula pamoja na maji.

Kilimo cha kiwandani ambacho, kinahusianisha ufugaji wa wanyama aina ya ng'ombe katika eneo kubwa kwa kiwango kikubwa.

Kilimo cha viwandani ambacho kinahusianisha na utumiaji wa eneo kubwa kwa ajili ya kulimia, vilevile na matumizi ya njia za kisasa za kilimo ikiwemo "green house".

Kilimo cha viwandani ambacho kinahusianisha na ulimaji wa eneo kubwa ambacho kimepandwa mmea uliolimwa kwa njia ya mistari.

Wanawake wawili waliovalia mavazi ya rangi ya kijani, wakiwa katika shamba lilnalotumia hatua za viwandani za kilimo, wakifanya shughuli za uvunaji.

Kilimo cha viwandani ambacho kinahusianisha na ulimaji kwa kutumia njia za kisasa, ikiwemo kilimo cha grini hausi ambacho kinasaidia ukuzaji wa mimea.

Kilimo cha viwandani ambacho kinahusianisha na upandaji wa mimea, ijulikanayo kwa jina la uyoga kwenye mifuko ya plastiki.

Kilimo cha kisasa cha viwandani, ambacho kinatumia njia maalumu za kilimo, ikiwemo upandaji wa kutumia plastiki kwa ajili ya kutunza unyevuunyevu.

Kilimo cha viwandani ambacho kinahusisha na ufugaji wa ng'ombe kwa kuwaweka kwenye banda kwa ajili ya kuwapatia chakula pamoja na maji.

Kilimo cha viwandani ambacho kinahusianisha na upandaji wa kimea katika eneo kubwa, vile vile mazao yake yanakuwa ni ya kibiashara kama ni zao la kabichi.

Kilimo cha viwandani ambacho kinahusianisha na upandaji wa mimea ikiwemo nyanya, ambapo baadhi yao zipo zilizoanza kuiva zenye rangi nyekundu na zisizoiva.

Kilimo cha ndani ,ambacho kinausika na ulimaji wa mazao ya shamba la kisasa.

Kilimo cha viwandani ambacho kinahusianisha na ufungaji wa bidhaa ama mazao yajulikanayo kwa jina la nyanya kwenye vifungashio kwa ajili ya kwenda kuuzwa.

Kilimo cha viwandani ambacho kinahusianisha na ufugaji wa kuku katika eneo kubwa. Vilevile kuwapatia chakula pamoja na maji, kwa kuwaekea kwenye vyombo vyenye rangi nyekundu.

kilimo cha kisasa cha viwandani ambacho kinafanywa katika eneo kubwa, kinacholimwa mazao ya kibiashara ya yajulikanayo kwa jina la kabichi.

Kilimo cha viwandani ambacho kinahusianisha na ulimaji kwenye eneo kubwa wa mazo ya kibiashara, ikiwemo ndizi ambazo zimeshakomaa.

Kilimo cha kisasa ambacho kinahusianisha na upandaji wa mimea kwa kutumia mifuko ya plastiki, kwa ajili ya kusaidia mimea kuweza kukua.

Kilimo cha viwandani ambacho kinatumia eneo kubwa, kinajishughulisha na upandaji wa mazao ya kibiashara ambayo yajulikanayo kwa jina la kabichi.

Kilimo cha viwandani ambacho kinahusianisha na ulimaji wa mimea kwa kutumia mbinu za kisasa, ambapo kuna mkulima anayepita kukagua.

Shamba ambalo linatumia mbinu za kisasa za kulimia lililochimbwa mtaro kwa ajili ya kupitishia bomba litakalotumika katika shughuli za unwangilizaji.

Shamba ambalo limepandwa mimea kwa kutumia njia ya matuta, vilevile limesambazwa mabomba kwa ajili ya kusaidia katika umwagiliaji shamba hilo.

Shamba linalotumia mbinu za kisasa za kilimo ikiwemo usambazaji wa mabomba ya maji ambayo yanatumika kwa ajili ya kumwagilia mimea.

Shamba ambalo limepandwa mbegu zinazo anza kuchipua limewekewa, mabomba madogomadogo kwa ajili ya kusambazia ama kumwagilia shamba.

Shamba linalotumia njia za kisasa za kilimo, ikiwemo kuwekewa bomba linalosaidia kwa ajili ya kumwagilia shamba.

Shamba linalotumia njia za matuta limepandwa mimea, ambapo limewekwa mabomba yanayosaidia shughuli za umwagiliaji.

Mwanaume akiwa ameshikilia dumu linalotumika kwa ajili ya kumwagilia mimea ambayo imepandwa katika shamba.

Sehemu ya ardhi ambayo imezungukwa na uoto wa asili ikiwemo miti pamoja na nyasi, vilevile rangi yake ni ya kijani.

Mandhari ambayo inamwinuko pamoja na mabonde, vile vile ina uwoto wa asili, ikiwemo miti midogo midogo pamoja na nyasi zilizokauka.

Mandhari iliyo ya tambarare ambayo ina miti michache, vilevile kwa nyuma yake kukiwa na milima ambayo imezungukwa na uoto wa asili.

Sehemu ya ardhi ambayo mandhari yake ni ya tambarare, vilevile ina miti midogomidogo pamoja na mmoja mrefu, pamoja na kuwa na nyasi zilizokauka.

Mnyama wa porini, ambaye anajulikana kwa jina la twiga, akiwa amesimama katika sehemu ambayo ina miti pamoja na uoto wa asili, huku kwa nyuma yake kukiwa na mji wa maghorofa.

Mandhari ambayo imezungukwa na wanyama wa porini ikiwemo pundamilia, vilevile ina uoto wa asili ikiwemo miti mirefu pamoja na majani.

Mto wenye maji yanayotiririka kwa kasi kidogo ambapo kingo zake zimezungukwa na uoto wa asili, kikiwemo majani miti midogo midogo.

Mandhari iliyozungukwa na uoto wa asili ikiwemo miti pamoja na nyasi vilevile kwa nyuma yake kuna milima mrefu wenye barafu kwa juu.

Mandhari ambayo imezungukwa na uoto wa asili ikiwemo miti, vile vile kuna miinuko ambapo pia, kuna barabara iliyo ya vumbi.

Mto wa maji ambayo yanaenda taratibu taratibu, ambapo kingo zake zimezungukwa na uwoto wa asili ikiwemo miti pamoja na majani.

Mandhari ambayo imezungukwa na uoto wa asili ikiwemo majani pamoja na miti mirefu vilevile kwa nyuma yake kuna milima midogomidogo.

Mandhari ambayo ipo tambarare, lakini kwa nyuma yake kuna uoto wa asili, ikiwemo majani pamoja na miti michache iliyo mirefu.

Mandhari iliyo ya tambarare ambayo imezungukwa na miti mirefu, vilevile majani yake ni makavu pamoja na kuwepo kwa wanyama.

Mandhari ambayo ina miinuko pamoja na mabonde vile vile ina uoto wa asili ikiwemo miti pamoja na nyasi, ambayo ina makazi ya watu pamoja na shamba.

Wanyama wa kufugwa wajulikanao kwa jina la mbuzi, ambao wapo ndani ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao, wakitoa vichwa vyao nje kwa ajili ya kula chakula.

Watu waliovaa mavazi maalumu yenye rangi nyeupe, ambayo yanasaidia kwa ajili kujikinga na nyuki katika ufugaji wa wadudu hao.

Wanyama wa kufugwa majumbani ambao wanajulikana kwa jina la mbuzi, wakiwa kwenye banda lao lililotengenezwa kwa kutumia mbao huku wakiwa wanakula majani.

Wanyama wa kufugwa majumbani ambao wanajulikana kwa jina la mbuzi wakiwa na rangi nyeupe, wapo katika banda lililojengwa kwa kutumia mbao.

Ufugaji wa nyuki ambao unahusianisha na uwekaji wa mizinga inayotengenezwa kwa kutumia mbao, kwa ajili ya uzalishaji wa asali.

Mfugaji wa wanyama wa kufugwa majumbani akiwa ndani ya banda la bata, akiwapa chakula pamoja na maji. Vilevile akitumia mabakuli yenye rangi ya kijani.

Watu wawili (mwanamke kwa mwanaume) wakiwa wanapita kwenye banda linalofuga kuku waliowekewa chakula pamoja na maji wakiwa wanakula.

Wafugaji wa kuku wakiwa katika banda lao ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na mabati, vilevile wakiwa wamewawekea chakula kwa ajili ya kula.

Ufugaji wa kuku ambao unahusianisha na kuwaweka kuku kwenye banda, lililotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu, vilevile kwa kuwapatia chakula pamoja na maji.

Mfugaji aliyevalia koti lenye rangi ya kijani akiwa amesimama mbele yake kukiwa na bata wenye rangi nyeupe, vilevile nyuma yake kukiwa na banda lao ambalo limetengenezwa kwa kutumia mianzi.

Kifungashio kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhia mbegu za kilimo, ambapo kina rangi ya kijani pamoja na nyeupe, vilevile kikiwa kimechorwa picha ya kutambulisha ni aina gani ya mmea.

Shamba lililopandwa mbegu ambalo linatumia njia za kisasa za kilimo ikiwemo upandaji wa matuta, ambapo mimea yake imeanza kukua.

Mbegu za kilimo ambazo zimehifadhiwa kwenye kifungashio chenye rangi ya ugoro, zilizowekwa dukani kwa ajili ya kuuzwa.

Mbegu zilizopandwa kwenye vitalu ambacho kina rangi nyeusi, zimeanza kuchipua na kutoa mimea midogo midogo.

Mbegu ambazo zimewekwa kwenye vifungashio ikiwemo za bamia, pilipili; ambapo vifungashio hivyo vina rangi nyeupe, pamoja na kubandikwa picha za mimea hiyo.

Mbegu zilizopandwa katika shamba linalotumia mbinu za kisasa za kilimo, lililowekewa mabomba ya kumwagilia, zimeanza kuota na kutoa mimea midogomidogo.

Mbegu za kilimo ambazo zimehifadhiwa kwenye vifungashio vyenye rangi ya kaki, ambapo vilevile baadhi yao vimewekwa kwenye vichupa vya udongo, kwa ajili ya kutambulisha ni aina gani ya mmea, vilevile kuna karatasi ya kutolea maelekezo.

Duka linalouza nafaka ambazo zinaweza zinatumika kama mbegu, zilizohifadhiwa kwenye viroba ikiwemo maharage pamoja na mihogo ya kukaushwa.

Mbegu zilizohifadhiwa kwenye kifungashio chenye rangi ya njano pamoja na kijani, ambapo ina picha inayoonyesha mmea ujulikanao kwa jina la brokoli.

Mbegu zilizowekwa katika kifungashio ambacho kina rangi ya njano pamoja na ya kijani, vilevile kimebandikwa picha ya kuonyesha ni aina gani ya mmea.

Mbegu za kulimia ambazo zimehifadhiwa kwenye vifungashio, vyenye rangi nyeupe pamoja na kuwekwa picha ambayo inafahamisha ni aina gani ya mmea. Vimewekwa pembezoni ama kwenye shelfu kwa ajili ya kuuzwa.

Mbegu za kilimo zikiwa zimehifadhiwa kwenye kifungashio ambacho kina rangi ya kijani pamoja na njano, vilevile kikiwa kimebandikwa picha ya kuelezea ni aina gani ya mmea.

Mbegu zilizopandwa kwenye shamba linalotumia mbinu za kisasa za kilimo, ambapo kinahusianisha na upitishaji wa mabomba yanayosaidia kwa ajili ya kukuzia mimea, vilevile imeshaanza kuota.

Mbegu zilizopandwa katika shamba ambalo linatumia mbinu za kisasa za kilimo. Ikiwemo njia ya umwagiliaji, zimekuwa na kutoa mimea.

Kifungashio kinachotumika kuhifadhia mbegu za kilimo, ambacho kina rangi ya kijani pamoja na njano; vilevile kimebandikwa picha kwa ajili ya kuelezea ni aina gani ya mbegu.

Mbegu zilizopandwa kwenye mabakuli ambayo ndani yake yana rangi nyeusi, yaliyowekewa udongo, zimeanza kukua na kutoa mimea midogo midogo.

Mbegu zilizohifadhiwa kwenye kifungaashio ambacho kina picha inayoonyesha ni aina gani ya mmea ambapo ni mmea wa kabegi.

Mbegu zilizopandwa kwenye shamba ambalo linatumia mbinu za kisasa za kilimo, ambacho kijulikanacho kwa jina la kilimo cha kontua, zimeanza kukua na kutoa mimea midogomidogo.

Mbegu za kilimo ambazo zimepandwa katika shamba linalotumia mbinu za kisasa za kilimo ikiwemo usambazaji wa mabomba ya kumwagilia zimeota na kutoa mimea.

Mbegu ambazo zimepandwa kwenye shamba linalotumia mbinu za kisasa za kilimo, ikiwemo njia ya umwagiliaji kwa kusambaza mabomba katika shamba zimeanza kukua na kutoa mimea.

Duka linalouza pembejeo za kilimo ambazo zimewekwa kwenye vifungashio vya aina mbalimbali, vilevile kuna muuzaji aliyevalia nguo yenye rangi nyekundu.

Mazao ya kilimo yajulikanayo kwa jina la nafaka, ambayo yamehifadhiwa kwenye viroba, ikiwemo maharage pamoja na ulezi; ambao unaweza ukatumika kama mbegu kwa ajili ya kulimia.

Mbegu zilizopandwa jwenye shamba ambalo linatumia mbinu za kisasa za kilimo ikiwemo usambazaji wa mabomba ya kumwagilia, zimeanza kuchipua na kutoa mimea.

Mbegu zilizopandwa kwenye makopo yenye rangi nyeusi, yaliyowekewa udongo pamoja na mbolea, zimeanza kuchipua na kutoa mimea midogo.

Mbegu zilizowekwa kwenye kifungashio ambacho kina rangi ya kijani pamoja na njano, kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhia, ambapo kimechorwa picha inayotambulisha ni aina gani ya mmea.

Afisa wanyama ama muuguzi wa wanyama wa kufugwa ambaye amevalia koti lenye rangi nyeupe, akiwa ameshikilia mbwa mwenye rangi nyeupe na kumuweka kwenye meza.

Mbwa akiwa amekaa kwenye banda lake ambalo liko nje ya nyumba, lililotengenezwa kwa kutumia mbao na pia limezungukwa na uoto wa asili ikiwemo miti midogomidogo.

Banda la kufugia wanyama ambalo lilmetengenezwa kwa kutumia mbao, vilevile lina mlango pamoja na dirisha lililowekwa wavu.

Wanyama jamii ya paka, ambao wamewekwa kwenye mabanda yanayohamishika au kubebeka, ambayo yana wavu vilevile rangi ya kijivu.

Mbwa ambaye amewekea kila yenye rangi nyekundu shingo, akiwa katika banda linaloamishika lililotengenezwa kwa kutumia wavu.

Gari linalotumika kwa ajili ya kusafirishia ama kubebea wanyama, ambao lina mabanda madogomadogo ndani yake yakiwa na mbwa.

Wanyama wa kufugwa wajulikanao kwa jina la farasi, wakiwa wamepandwa na watu, wakipita katika eneo la pori ambalo limezungukwa na miti mirefu.

Mnyama wa porini ambaye ana mapembe marefu anayejulikana kwa jina la swala, akiwa amesimama anakula majani ambayo yamemzunguka.

Ndege wa porini ambao wanakula samaki, wakiwa wamesimama pembezoni mwa bwawa, ambapo pamezungukwa na uoto wa asili.

Mnyama wa porini ajulikanaye kwa jina la Pundamilia akiwa amesimama huku pembezoni mwake kukiwa na majani yaliyokauka, vilevile mbele yake kukiwa na mlima pamoja na miti michache.

Mnyamapori wa porini ambaye anayefahamika kwa jina la ngedere mwenye manyoya yenye rangi ya kijivu pamoja na nyeusi akiwa amesimama kwenye nyasi.

Wanyama wa porini wajulikanao kwa jina la tembo, wakiwa wanapita katika barabara huku pembezoni mwao kukiwa na gari la watalii.